Ni katika mandhari haya ya ufuo wa bahari ambapo ziko nyumba kadha wa kadha zimejengwa kandokando. Ghorofa zikiwa zimepakwa rangi nyeupe, nyingine zimeezekwa mabati nyekundu na masamawati mtawalia. Juu tunaziona mawingu kwa mbali, kuonyesha ishara ya hali tulivu kabisa.

Katika jukwaa hii iliyotandikwa zulia ya rangi nyekundu kuna simama watu tisa. Miongoni mwao ni jaji mkuu nchini Kenya Bi Martha Koome na kando yake anasimama gavana wa jimbo la Nairobi mheshimiwa Johnson Sakaja.

Seneta wa Jimbo la Elgeyo Marakwet Mheshimiwa Kipchumba Murkomen anawatakia ndugu na dada zetu waislamu amani na uliano katika sherehe yao ya kuadhimisha siku ya Idd Al Azar kumuomba mwenyezi Mungu apokee Dua zao.

Katika barabara hii kuu ya lami, kuna madereva kadhaa wa pikipiki. Wa mbele akiongoza kwa kuvalia vitafakari vya rangi ya kijani. Nyuma yake kuna mmoja amevalia rangi nyekundu akiinua mkono kuonyesha ishara fulani. Kando yake kunaonekana wengine wakipita kandokando.

Ndani ya kanisa hili kuna mapambo aina mbili ya taa, moja ni kijani kibichi na nyingine ni ya rangi nyeupe zikionekana zote zikiwa zimewashwa na kuonyesha ishara ya kua giza limeingia .

Vigae vya kahawia vimepangwa chini katika duka la kuzia manguo. Kunao pia makabati meupe ambapo ju yake kuna manguo za aina tofauti tofauti, zingine zikiwa na rangi nyeusi na rangi nyekundu.